Wachezaji hao wana shida ya ulemavu wa miguu, wanatumia magongo kucheza mpira wa kandanda, wako katika uwanja wa mchezo. Kando yao anaonekana kochi ambaye amebeba begi.

Vilema hawa wanacheza mpira wa kandanda katika uwanja wakitumia magongo yao ili kuweza kuicheza. Wamevaa sare za mchezo. Kando yao pia kuna wengine ambao wana ulemavu wa mikono. Pia wanacheza mchezo huo.

Kifutio ya rangi nyeusi ipo juu ya sakafu kando ya ubao wa rangi nyeupe, kando yake pia kuna ruler .

Asiya sururu anajifundisha katika mto wa Oise, amevalia miwani ya rangi ya samawati, akiwa kwenye maji, akifanya mafundisho yake.

Shule hili la ghorofa lina mandhari mzuri sana. Madarasa haya yanaonekana kuwa makubwa na yamehifadhiwa vizuri.

Wachesaji hawa wanacheza wakitumia makongo wakicheza mchezo wa mpira ya kandanda wakiwa katika uwanja wamevalia jezi za timu tafauti

Mchezaji huyu ambaye ni kiwete anacheza mchezo wa kutupa mkuki akisaidiwa akiwa amekalia kiti cha maghurudumu , amevalia pia sare za mchezo.

Shule hii ya ghorofa ina mandhari nzuri sana milango zake zina rangi ya nyekundu, na chini yake kumepandwa maua mzuri nzuri sana zinazoleta harufu mzuri na zinaleta uwanja ukae vizuri.

Bango hili linaonyesha vitu vinavyofanyika shuleni kama kuheshimu walimu, kuchunga saa, kufuatilia ndoto zetu, kuheshimu watu wengine, kufanya kazi kama timu na kufuatilia kanuni za shule.

Cheti vya aina tofauti tofauti kama rangi ya samawati, rangi ya manjano, zimeekwa kwenye kikapu kimoja ili zitumiwe.

Hao ni wachezaji na wanaonekana kuwa na ulemavu wa miguu wawili, wakiwa na kochi wao kando yao ni viti vya washabiki.

Mchezaji wa Kenya aliye na ulemavu wa mguu, anaonekana akicheza mpira wa kandanda katika uwanja. Amevalia sare za rangi nyekundu na nyeupe.

Watu hao wamevaa nguo ya rangi nyeupe, wakitumia viti vya magurudumu Ili waweze juu ya ulemavu wao. Wa kwanza anaonekana akibeba bendera kuu ya Kenya wakisaidiwa na wengine kusukumwa.

Alama hii inaonyesha kuwa unaenda kungalia kwenye mkono wa kushoto ili kuelekea ofisi ya shule hio.

Mwanamke huyu yuko katika puli ya maji akiwa anaogelea.

Kitabu ya gredi ya pili ya shughuli za mazingira, maelezo ya ufafanuzi wa wamfumo wa kisasa wa elimu nchini Kenya. Kando yake kuna michoro kama miti na taulo.

Kitabu hii inayo itwa nyota ya kiswahili ni kitabu cha wanafunzi wa gradi ya pili, kwenye picha hiyo tunaona watu wawili wamepanda farasi wakitumia ili kutembea.

Ofisi hii lina makompyuta, kompyuta za kutumiwa kuweka data ama kusambaza data fulani fulani na kando yake kuna viti ambazo zinatumika wakati data hizo zinafanywa.

Shule hii ina milango tatu, nje ya mlango hiyo kuna kiti moja nyeupe , nje pia kuna uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Shule hii ni safi sana na ni ya ghorofa.

Samson Ochuka ambaye ni Mkenya aliyezaliwa mwaka wa mia moja mia tisa tisini na sita mwezi wa nne tarehe kumi na tatu. Amecheza para ya ukimbiaji wa mita mia moja mia mbili.

Makabati haya mawili yako darasani. inatumiwa na wanafunzi ili kuweka vitabu zao . kando yake ni dirisha ambayo lina basia ...

Nyumba ya ghorofa iliyo na milango mitatu na nje yake kuna kiti nyeupe, na kwenye kiwanja ni ya nyasi yenye inakaa rangi ya kijani

Faili haya yamewekwa na kutunzwa ili hifadhi data zilizoekwa ndani. Ni ya rangi tofauti kama ya samawati, nyekundu, nyeupe na pia ya kijani.

Wakimbiaji hawa wa Kenya wanakimbia katika uwanja. Wamevalia sare za michezo.

Wachezaji ambao wana ulemavu wa miguu wanatumia magongo kucheza mchezo wa kandanda katika uwanja. Wamevalia sare za mchezo.

Nancy Chalangat Koech amekimbia na anaonekana kuwa ameibuka kapita kwa mchezo wa mita elfu moja mia tano na anaonekana kuwa amepita na ana shida ya macho hawezi ona vizuri na ni Mkenya.

Shelve hii ni wa kuhifadhi vitabu vya aina tofauti tofauti vimepangwa kutoka nambari kama moja mbili tatu nne na kadhalika.

Kitabu ya afya, usalama na tabia ya darasa ya gredi ya pili ina uchoro ya watoto wadogo

Karatasi hii ya ijuma februari mwezi wa elfu mbili ishirini na tano, imeandikwa herufi za konsonanti zikiwa ni herufi ndogo, juu yake ina rula iliowekwa juu.

Kompyuta hizo ziko katika meza zinazotumiwa, lakini zimefungwa hazijawashwa, kando yake kuna vitabu vya aina tofauti tofauti.

Kitabu hiki cha sayansi ya kompyuta ni ya Longhorn ya gredi ya saba. Tunaoana kuwa mtu anatumia glavu kushika hadubini ili aweze kuona vitu akiwa karibu.

Hellen Wawire ambaye ni mkenya aliyezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili, mwezi wa nne tarehe kumi na . Anacheza mchezo wa powerlifting , ambaye ana kilo chini ya arubaini na moja kilogramu. Ana ulemavu wa uti wa mgongo

Kitabu hiki ni kitabu cha kiswahili kinaonyesha mfano wa umoja na uwingi kama umoja wa kitabu na wingi wake ni vitabu, umoja wake wa kiatu uwingi wake ni viatu.

Jumba hili la ghorofa lina mandhari mzuri sana. Bango hili linaonyesha wageni wapitie kwa ofisi kwanza. Maua zimepandwa chini yake.

Wesley Kimeli sang ambaye ni mkenya aliyezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne, mwezi wa machi tarehe moja, anayecheza riadha ya ulemavu wa elfu moja mia tano. Ana ulemavu wa mkono wa kulia.

Gredi ya sita C ya mwalimu Involi imepakwa rangi ya nyekundu na kando yake ni nyumba ambayo imejengwa na mawe.

Uhamasisho wa jinsi ya kuondoa uchafu katika shule zetu ama mahali ambapo tunaishi. Tunaweza kuitumia mara ya pili ama kuitengeneza iuende kitu kingine ama kuiondoa kuipuguza.

Maabara hii ni ya kemia na bayolojia, kemia sana sana huisishwa na madawa ya alafu bayolojia pia huusiana na wanyama.

Tarakilishi hili liko juu ya meza. Kando yake ina kipanya, kibodi na pia vipokea sauti vinavyobanwa kichwani. Pia kando yake ni meza iliyo rangi nyeupe.

Samwel Mushai na kwenye mkono wake wa kulia ni msaidizi wake Jean Kipchumba mwenye ni Mkenya alizaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa mwezi wa kumi na mbili tarehe ishirini na sita anacheza mchezo wa ukimbiaji wa para na ni wa mita elfu mia tano. Ana shida ya macho, ulemavu wa macho.

Cheti hii inaonyesha herufi za konsonanti, pia inaonyesha miezi za kalenda, inaonyesha pia kazi ambayo inafaa ifanywe nyumbani na pia tarehe inayofanywa hadi mwaka na miezi.

Huu ni mlingoti wa shule ya rangi nyeupe inayotumika kueka bendera kuu ya Kenya kando yake kuna nasehemu wa mkutano wa moto, kando yake pia kuna tangi ya maji ya kuifadi maji hiyo.

Bodi hii ni ya rangi nyeupe iliyo pachikwa kwenye ukuta , katika bodi hii maadishi ya samawati yameekwa kwenye bodi hii, maandishi haya ni kama agenda ya mahali pa kuogelea , mifano ni tarehe ya kuogelea, watakao kuwa kwenye mchezo huo na pia masharti yatakayo tumiaka.

Shelfu hii ni ya kupanga vitabu kwa orodha. Kuna vitabu vya rangi ya buluu kuna ambayo ni nyeupe. Shelfu yenyewe imepakwa kwa rangi nyeupe.

Chati hii ni ya sauti za alfabeti a,ba, ca, da, ee, fu, gu, ha,i,ja, ka, la, ma, na,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z ni herufi kubwa na ndogo.

Samson Machoka ambaye ni mchezaji wa kuruka kwa muda mrefu, amekaa chini kwenye vumbi katika uwanja wa mchezo, kando yake inaonyesha mahli mashabiki hukalia ili kusherehekea timu.